Duka hili linauza mashati. Mashati yenyewe yamepewa punguzo la asilimia arobaini na tano. Mashati haya yana rangi mbalimbali. Rangi hizi ni kama vile samawati, hudhurungi, rangi nyeupe, rangi ya kijivu. Vilevile kuna rangi zilizokolea kwa mseto wa rangi nyeupe, nyeusi na ile ya kijivu.

Hili ni duka la nguo. Punguzo la bei la asilimia arobaini limewekwa kwa lengo la kuwavutia wanunuzi katika eneo hili. Vilevile ni njia mojawapo ya kuhakikisha kuwa bidhaa nyinginezo zinaletwa katika duka hili, ili kuuzwa kwa wengi wanaohitaji. Mavazi ni muhimu katika mkao mzuri wa mwanadamu katika hali yake ya maisha ya kila siku.

Hili ni duka la nguo na viatu. kunao mdoli wenye nguo na miwani. Miwani huvaliwa sana sana kwa ajili ya watu wasiokuwa na uwezo wa kuona .Ila hii mieusi hutumika kwa ajili ya shughuli za kuvinjari, ufuoni mwa bahari.

Vinyago na vichongo maalum huwa ni vivutio muhimu katika utalii. Vifaa hivi huuzwa kwa ajili ya kufurahisha watalii na vile vile ili kukuza thorati za kitaifa hasa kwa wanaovitazama na kuvinunua kwa wanunuzi na wauzaji hasa katika mitaa ya mabanda na masoko ya jumla katika jiji kuu la Nairobi.

Hili ni duka la nguo. Mashati yamepangwa kando tofauti na suruali ndefu. Kuna nguo za dangari ambazo ni za rangi ya samawati na nyeusi vile vile. Duka hili linawafaa watu wa jinsia zote; wa kiume na wa kike.

Biashara ya viatu imenoga katika miji mikuu hasa katika maduka makuu ya jumla ambayo huusisha uuzaji wa rangi mbalimbali kwa rika na viwango mbalimbali. Bei za taafifu na zile za rafi huwarahisishia wanunuzi katika kununua bidhaa wazitakazo kwa wakati ufaao kwa majira wayatakayo kwa ajili ya sherehe au shamrashamra au shughuli iwapasayo.

Hili ni duka la nguo. Duka hili linauza mavazi, mavazi haya ni ya kike na yale ya kiume. Watu huvalia mavazi kulingana na shuguli wanazozifanya katika maisha yao ya kila siku.

Mvuto na mwonekano wa kipekee wa mavazi katika kizazi hiki ni jambo la kuzngatiwa katika ulimwengu wa leo, yaani watu hufuatilia kwa karibu mwonekano wa rangi na mvuto hasa mkao katika mavazi wanayotaka kununua kwenye maduka haya. Ni vyema kuzingatia ubora wa mavazi kabla ya kuyanunua.

Hili ni kabati la nguo, nguo zenyewe zimepanga kulingana na ubora wa nyakati na misimu. Nguo hizi hutumika katika majira mbali mbali yakiwemo majira ya kipupwe, wakati wa baridi kali na majira ya ukame yaani wakati wa joto jingi au hari.

Hili ni duka la mavazi. Panayo mavazi mbalimbali. Suruali zinauzwa kwa shilingi mia saba za Kenya, huku nguo nyinginezo zikikosa nembo na mabango ya bei. Duka hili lina taa kwenye madari. Taa hizi zinakisi mwangaza wa eneo hili ili kuhakikisha kwamba kila mnunuzi anaona akinunuacho.

Hili ni duka la mavazi, mashati haya yanauzwa kwa bei yapunguvu ya asilimia arubaini. Mara nyingi mashati haya hufuraikiwa na watu wa kiume. Mavazi haya yanapendeza na kutaanisi ajabu.

Gari hili, ni daladala. Lina rangi ya kijivu. Mara nyingi, hutumika kwa shughuli za utalii, kuwatembeza watalii wa ndani kwa ndani katika taifa la Kenya. Vilevile, wakati mwingine unaweza kutumika kuwasafirisha watalii wa kijini ili kujifurahisha kutokana na mandhari ya kipekee yaliyomo katika taifa hili la Kenya.

Gari hili ni la rangi ya manjano. Liko kwenye maegesho ya maonyesho. Mara kwa mara, huwekwa katika eneo lililo wazi, kwa ajili ya kuwasilishwa kwa wanunuzi. Vilevile, huhakikishiwa usalama ulio bora, lisije likaibwa na watu wenye nia mbaya.

Hii ni toroli maalum ya kubebea magari mapya. Hutumika kuhamisha magari kutoka eneo moja hadi nyingine. Sehemu hii ni ndefu ili kubebea magari nyingi kwa awamu moja. Hutumika sana sana kwenye barabara kuu za lami ili kuepuka kukwama kwenye maeneo yenye barabara mbovu zenye uwezekano wa kuwa na matope hasa wakati wa mvua nyingi.

Haya ni maegesho, maegesho haya ya kichakani. Kuna miti iliyopandwa na kuzingira eneo hili kikamilifu. Watu kadhaa wamekuja kuyaegesha magari haya. Pia kunayo tuktuk ya rangi nyekundu. Tuktuk hubeba abiria wachache kuliko gari la kawaida.

Hili ni gari aina ya shangingi. Shangingi na gari kubwa. Gari lenyewe ni la rangi nyeusi lenye nambari ya usajili KDK.Limeundwa kwa minajili ya matumizi nchini Kenya. Magari ya aina hii huwa magari ya kibinafsi.

Huku sherehe za kitaifa zikikaribia, rais pamoja na msafara wa kikosi cha wanajeshi wa anga, inchi kavu na wale wana hewa, kwa ushirikiano wa karibu na msafara mrefu wa pikipiki za polisi huakikisha kwamba gari hili hutumika katika usafirishaji wa kikosi kizima mpamwe na rais akiwa kiongozi wa kikosi hiki huelekea uwanjani pa sherehe.

Hili ni shangingi. Gari lenyewe ni jeusi, huwa na uwezo wa kuwabeba abiria zaidi ya watano pamoja na mizigo. Hutumika kwa masafa marefu na safari za mbali. Huitaji dereva mmakinifu kuliendesha barabarani.

Madaladala ya kibinafsi ni mojawapo ya magari amabyo hukodishwa kwa minajili ya usafiri katika masafa marefu. Hii ni njia mojawapo ya kukata idadi ama kiwango cha matumizi katika nauli. Hali hii huimarisha usafiri kutoka eneo moja adi jingine pasi na kupunja muda barabarani.

Hili ni gari la kale, mlango wake uko wazi. Gari hili hutumia mafuta ya diseli, mara nyingi haliendi kwa kasi kama magari ya kisasa ambayo mengine hutumia umeme au mafuta ya petroli.

Gari hili lenye mitindo wa kisasa ni lenye mvuto na rangi ya kutahanisi. Mnunuzi amevutiwa nalo na yu tayari kulinunua. Magari ya namna hii hutumiwa kwa shughuli za dharura kwani huenda kwa kasi hasa kwenye barabara kuu na maeneo yaliyo wazi. Hali hii huimarisha usafiri na uchukuzi barabarani. Hata hivyo unapaswa uwe makini katika uendeshaji ili kuhepuka ajali barabarani.

Usafi wa ndani na nje ya gari huwa ni muhimu hasa katika magari ya kibinafsi. Ni vyema kuhakikisha ya kwamba bosati la gari ni safi na salama. Mkanda wa usalama pia usiachwe ukining'inia kwani mara nyingi huweza kusababisha ajali iwapo utaachwa kwa kutepetezwa tu.

Daladala halitumiki tu katika usafiri wa umma katika taifa hili. Mara nyingi, wasafiri waweza kulikodisha ili kulitumia kwa ajili ya usafiri kuelekea maeneo ya mashinani au mashambani kwa ziara zao mahususi kwa ajili ya familia zao ili kujifurahisha hasa nyakati za likizo.

Gari hili ni matwana. Hutumika kwa ajili ya shughuli za utalii. Watalii hufurahikia kuzuru maeneo mbali mbali kwa kutumia gari hili lenye nafasi kiasi. Watu huzuru maeneo mbali mbali wakifurahikia mazingira kwa kutumia gari hili la kipekee.

Hii ni sehemu ya mbele ya gari, sehemu hii huitwa boneti huwa na betri ya gari ambayo husaidia kusongeza gari kwa kasi na kuliendesha kwa njia iliobora, gari hili inahitaji kufanyiwa ukarabati wa dharura kabla ya safari kuendelea.

Gari hili, limefunguliwa milango yote miwili, limesafishwa na kuna dhifika ipasavyo. Usukani wa dereva huu sehemu ya mbele huku klachi na breki zikionekana wazi wazi. Kioo cha mbele, kinaonyesha lango kuu la kuondokea.

Kila aina ya gari huhitaji ukaguzi wa ndani kwa ndani kwa njia iliyo bora. Magari yale madogo huhitaji uchunguzi wa kina ili kuhakikisha kuwa yanakuwa katika hali sawa. Kazi hii hufanyika kwenye gereji. Mara nyingi, fundi au mhandisi huhakikisha kuwa vipuri vi katika hali sawa kwa matumizi yaliyo bora katika gari hili ili likadumu kwa kipindi kirefu.

Hili ni eneo la burudani. Kuna nguzo mbili zinazoonekana, moja ya rangi nyeupe na moja ya rangi ya waridi. Magari manne yameegeshwa mlangoni pa jumba hili la kupendeza.

Hii ni gareji. Huwa ni mahali maalum ya kuhakikisha kuwa ukarabati wa magari unafanyika. Mara nyingi, magari hupakwa rangi mpya hasa baada ya kuchakaa. Gari zee huitwa mkweche au katara. Ni vyema kuhakikisha kuwa gari li katika hali sawa ili kuepuka ajali na mikosi barabarani.

Baada ya ngoja ngoja kipindi kirefu cha siku, wiki sasa miezi, gari hili aina ya kipekee limetokea na kuonekana mjini baada ya kupotea kwa kipindi cha takriban miezi mitatu iliyopita. Mwenyewe amelijia na kulipata hapa maegeshoni ambapo hakuwa ameliweka hata hapo mwanzoni.

Hili ni soko la mboga na matunda. Uuzaji wa mboga na matunda huwalenga watu wote kwa ujumla katika jamii. Ni vyema kula matunda kama vile machungwa, mapapai na maembe. Mboga kama vile spinachi na sukumawiki huamarisha afya ya mwili na kuiboresha mifupa yetu kuifanya yenye nguvu ya kudhibiti maradhi.

Huu ni mnada, mnada pia ni soko na wazi. Eneo hili lipo salama kutokana na wingi miafuli katika sehemu nzima, pia kuna upenu wa kuruhusu watembezi wa miguu na tuktuk ambazo wasafirisha watu katika maeneo ya masafa mafupi. Ni vyema kuwa na eneo maalum la uzaji wabidhaa za namna hii ili kuhakikisha usafiri bora na mabito yalio mema.

Hizi ni ndizi. Ndizi mbivu zina rangi ya manjano ilhali zile mbichi zimesalia kuwa rangi ya kijani. Ndizi za kijani hutumika kwa mapishi, ilhali hizi zilizoiva zaweza kuliwa jinsi zilivyo. Nyanya pia ni muhimu kwa afya ya mwili kwani hutumika kama kuingo cha mapishi na wakati mwingine huliwa zikiwa nyekundu hivyo.

Hili ni duka la nyama. Mara nyingi huwa na kioo upande wa mbele ili kurahisisha kuonekana kwa nyama inayouzwa. Vilevile kioo hiki huepusha uwepo wa nzi ambao wanaweza kuvamia nyama hili na hivyo basi kusambaza maradhi yatokanayo na uchafu kama vile kipindupindu.

Hili ni duka la nyama. Huitwa buchari. Anayeuza nyama hizi huhakikisha kuwa ukataji wa nyama u katika mazingira safi ili kuvutia wateja. Nyama ni muhimu katika kuboresha afya ya mwili, kwani hutupa madini ya protini na kukomaza mifupa na kuifanya kuwa yenye nguvu.

Mikebe hii inayo viazi mbalimbali kama vile viazi vitamu, mbatata na magimbi au ndumaa kama zijulikanavyo humu nchini Kenya. Ni vyema kunufaikia ulaji wa vyakula hivi ili kukuza afya njema na manufaa miilini mwetu katika ukuaji wa kila mara.

Huu ni mkokoteni pia huitwa rukwama. Hutumika kubebea bidhaa mbalimbali katikati ya mji kuelekea masokoni. Soko huitaji vifaa vya namna hii ili kubebea matunda, mboga na bidhaa kama vile nafaka kama vile mahindi au mtama ili kuziuzia bidhaa hizo mahali papo hapo pasi na uhitaji wa vibanda.

Hili ni soko la viatu, kunavyo viatu vya wazi na viatu vya kawaida, kunavyo viatu vya kina dada kwa wingi kama vile ndara na mitalawanda. Ni vyema kuvalia viatu vilivyo salama ili kujiepusha na kudungwa na miba au misumari unapotembea barabarani.

Soko hili maarufu pia lina mnada mdogo wa viatu ambao umelenga kuwafikia watu wa jamii mbalimbali katika viwango na rangi kadha wa kadha. Lengo hasa likiwa lakuwahakikishia walibwende ufao katika matembezi yao ili kuonekana nadhifu hata wanapovalia na kuondoka kuelekea katika maeneo mbalimbali ya burudani na shughuli tofauti tofauti.

Viazi vyambatata, vitunguu na nyanya hutumika sanasana katika jamii mbalimbali katika taifa hili. Mboga za majani hushirikishwa hasa katika utumiaji wa pamoja na vitunguu na nyanya. Vitoweo mbalimbali kama vile nyama na mchuzi wa samaki huwa rojorojo ikiwa watu watatumia nyanya na vitunguu. Viazi vyambatata hutumika kutengeneza chipsi au vibanzi.

Hili ni duka la matunda, kunazo ndizi, machungwa, limau ndimu na chenza. Matunda haya hunufaisha afya ya mwanadamu kwa kukuza viwango vya vitamini katika miili yao. Ni vyema kufurahia na kula matunda kwa wingi ili kuboresha afya yako.

Hili ni soko la ndizi. Mnanda huu ni maarufu kwa uuzaji wa matunda haya maalum ambayo ni bora kwa afya zetu. Ni vyema kutumia ndizi hizi ambazo ni mbivu kwa ukuzaji wa afya ya miili yetu.

Hii ni toroli maalum ya kuuzia soseji na mayai. Mara nyingi watu katika miji mikuu huhakikisha kuwa utovu wa hali ya ajira umepunguzwa kotokana na watu kuamua kujiajiri. Mwavuli huu huhakikisha kuwa hali isalama hasa wakati wa jua kali au mvua nyingi. Swala hili limekumbatiwa sana na wengi mjini.

Soko hili linawavutia wakaazi wengi wa mitaa ya mabanda karibia na mji mkuu wa Nairobi. Wakaazi hao hufurahiakia kununua bidhaa mbalimbali hasa kupitia kwa usafiri wa mbinu ya barabarani. Wao hutumia vyombo kama vile tuk tuk na matwana ili kufika sokoni humu.

Mkusanyiko na mseto wa bidhaa mbalimbali sokoni humhakikishia mnunuzi urahisi wa kuzipokea bidhaa hizi kwa wakati ufaao. Hali hii humrahisishia pia upokezaji na uuzaji wa bidhaa kwa wakati ufaao hasa kwa wateja wanaohitaji yaani, wanunuzi huzipata bidhaa wanazozihitaji kwa wakati ufaao basi na kuvunja muda wa kurandaranda hapa na pale.

Sanaa ya uchongaji na uuzaji wa vinyago katika taifa hili, imeibukia kuwa njia bora ya ukuzaji wa talanta na vipaji mbalimbali katika jamii tofauti katika taifa hili. Vilevile ni swala jema linalokuza ubunifu miongoni mwa wanajamii, na hivyo basi kuuza bidhaa hizi kwa watalii wanaozuru maeneo mbalimbali ya nchi hii.

Utamaduni umekumbatiwa pakubwa katika jamii ya wakenya na miongoni mwa wakenya hasa kwa kuuza bidhaa za ndani kwa ndani na zinazotengenezewa nchini humu. Bidhaa hizi kama vile vikapu aina ya vyondo huhakikisha kwamba baadhi ya bidhaa za mashambani kama vile matunda na mboga za majani vinabebwa kupitia kwa njia hii iliyo salama kwa uuzaji wa mimea.

Kwa mgeni huenda akaona ni bustani ila hili ni soko maalum ya kuuzia maua. Maua haya hasa hununuliwa sana kwa ajili ya shama shama za siku ya valentino . Naam, siku ya watu wapendanao. Huwa ni ishara ya kuashiria upendo kwa wapenzi katika siku hii maalum.

Hili ni soko. Kunayo matunda mbalimbali yanayouzwa hapa. Kunao wanunuzi na wauzaji mbalimbali. Matunda ya parachichi yanaonekana kwa wingi vilevile kunazo limau. Matunda huboresha afya ya mwili na kukuza afya njema.

Hizi ni nyumba za kudumu. Zina mabati ya maruni au damu ya mzee. Mihimili na nguzo zake ni za rangi ya manjano. Vile vile kuna madirisha yenye manundu ya kufurahisha na kuzuia mtu kuingia ghafla.

Hizi ni nyumba za kudumu, zimejengwa kwa karibukaribu. Nyumba moja inayodohani kubwa, dohani ni sehemu ya kupitishia moshi kutoka mekoni. Vilevile, nyumba hii imejengwa karibu na uwanja mpana ulioja nyasi zilizokauka.

Hizi ni nyumba za ghorofa. Nyumba hizi ni za kupanga. Mara nyingi, makao ya namna hii huhakikisha kuwa kila mmoja anapata nafasi katika maeneo ya kifahari. Pia ni mazingira bora, yaliyo salama na yenye utulivu. Malango makuu huwekwa ili kuhakikisha usalama wa kudumu kila wakati.

Hili ni bustani dogo. Kuna nyasi fupi zilizofyekwa vyema. Vile vile, kuna maua yaliyopandwa na kuchongwa vizuri. Mnazi umepandwa katikati. Mmea wa mnazi hutupa matunda ya nazi ambayo ni muhimu kwa afya ya mwili.

Majumba marefu mjini huwa ni njia bora ya kuhakikisha kila mmoja anapata makao yaliyo mema na yaliyoboresha katika usasa wa kipekee. Hali hii hufanywa kupitia usarifu ujenzi na mafundi ambao wana ubunifu wa aina yake. Mijengo ya namna hii huimarisha makazi na muonekano wa mji.

Hii ni nyumba ya ghorofa, nyumba hii hutumika kuakidi watu wengi kwa wakati mmoja. Mara nyingi nyumba za ghorofa hua na roshani na madirisha madogo madogo. Watu hupendelea kuanika nguo zao kwenye roshani, roshani hizi pia hutumika kupumzikia hasa wakati wa joto jingi majumbani. Nyumba za namna hii hupatikana sana sana mijini.

Hizi ni nyumba za kudumu. Makao haya mara nyingi hupatikana karibu na miji na vile vile karibu na barabara kuu. Barabara hizi huraihisisha usafiri wa kutoka eneo moja la mji kuelekea hasa eneo la jiji kuu. Mara kwa mara, makao ya aina hii huwa matulivu na yenye amani paasipo na vurugu wala fujo hasa wakati wa ghasia.

Nyumba za ghorofa ni mojawapo ya makao yanayovutia watu wengi hasa wakazi wa mijini. Hii ni kutokana na dhana kuwa hukidhi na kukimu mahitaji ya wakazi wengi kwa awamu na mkupuo mmoja. Ni vyema kushirikisha watu wa matabaka mbalimbali katika makazi ya namna hii, ili kutumia nafasi ndogo iliyopo katika miji mikuu iliyo bora.

Huu ni ushoroba, huwa ni sehemu maalum ambayo ni ndogo ya kuwaruhusu watu kupishana kuelekea vyumba mbalimbali katika nyumbausi. Watu hupitia katika vinjia hivi ili kuelekea katika vyumba kama vile chumba cha kulala, mekoni au msalani.

Haya ni mazingira ya mji mkuu. Anga imesheheni mawingu ya mavunde. Mvua inakaribia kunyesha. Makao haya yamekaribiana sana. Kando kando, kunazo nyumba za mabandani. Nyumba hizo zimejengwa kwa mabati huku nyingine zikiwa za kudumu.

Nyumba za ghorofa ni miongoni mwa makao yanayopendelewa katika maeneo ya mijini. Hata hivyo, usalama unapaswa kudumishwa ili kuhakikisha kuwa wakazi wanaboreka katika kutangamana katika njia iliyo bora. Ni vyema kuhakikisha kuwa usalama unadumishwa ili watu waishi kwa ufungamano na utangamano ufaao.

Serikali kwa ushirikiano wa wizara ya ardhi imeshikamana na kushirikiana katika kupuza dhana ya makaazi yaliyobora almaarufu affordable housing kwa kujenga makao ya kudumu hasaa kwa mitaa ya mabanda. Wakaazi katika mitaa hii ya mabanda hulazimika.

Jengo hili ni la makao ya kudumu. Hii huitwa nyumba usi. Nyumba yenyewe ni ya ghorofa. Ni makao yanayowaruhusu watu wengi kuishi kwa wakati mmoja. Nyumba za aina hii huwakithi watu wengi hasa wanaoishi mijini.

Haya ni makao ya kudumu. Nyumba hii pia huitwa nyumba usi. Nyumba hizi zimezingirwa na ukuta maalum uitwao uzio, nyuzio hizi husaidia kuboresha hali ya usalama na utendakazi wa wakaazi wa maeneo ya aina hii. Eneo hili huwa salama hasa kwa wakaazi wa mijini kutokana na hali mbovu ya usalama katika maeneo ya mitaa ya mabanda.

Hapa ni kwenye buchari. Huwa ni duka maalumu la kuuzia nyama. Nyama ziuzwazo katika eneo hili ni kama vile nyama ya mbuzi, ng'ombe, kondoo na wakati mwingine nyama za kuku. Huwa ni mlo mzuri kwa walaji na wanaopendelea aina mbalimbali za nyama hasa wakati wa shamra shamra au katika matumizi tu ya mlo nyumbani.

Hili ni duka la mananasi. Duka hili linayauza matunda haya ya kipekee yanayopatikana katika kaunti ya Kiambu, hasa katika mji wa Thika. Duka hili pia linaeneza matunda haya kwa wauzaji na wanunuzi wa masokoni katika maeneo mbalimbali katika Taifa hili la Kenya. Hili ni tunda maarufu katika uboreshaji wa afya zetu miilini.

Hili ni duka kuu mojawapo katika taifa letu. Duka hili limepangwa likapangika kwa mtindo wa kipekee. Hali hii husaidia upatikanaji wa bidhaa mbalimbali kwa urahisi na pia kwa kutumia na kusarifu muda ipasavyo. Jinsi hii huwaimarishia wakazi katika eneo mahususi ununuzi wa bidhaa mbalimbali kwa wakati mmoja asipo kupunja muda.

Matumizi ya toroli katika maduka makuu humu nchini, si jambo geni tena, kwa maana hurahisisha uchukuzi wa bidhaa nyingi kwa mkupuo mmoja, kwani wananunuzi huwa na urahisi wa kutumia vifaa hivi kuenda katika sehemu mbalimbali kwenye maduka makuu na kuelekeza ununuzi wao kwa njia ifaayo.

Mpangilio bora wa bidhaa katika maduka makuu huwavutia wanunuzi. Hali hii hufanya bidhaa kununulika kwa urahisi kwani mpangilio bora wa rangi na bidhaa kwa kutegemea ukubwa na mpangilio wake katika rafu hufanya bidhaa hizi kuonekana kwa urahisi kutokana na mwangaza utokeao kwenye dari.

Hili ni duka kuu, lina bidhaa mabalimbali. Bidhaa hizi ni kama vile mikate, keki, mboga za majani na matunda. Kwenye dari kuna mwangaza wa kuwaelekeza wanunuzi kuona bidhaa zote wazitakazo. Vilevile, kila bidhaa ina bei yake ili kumuelekeza na kumuonyesha mnunuzi bei kamili ya bidhaa anayohitaji.

Hizi ni rafu za duka kuu kwenye rafu hizi kunauzwa maziwa ya mtindi au ururi, maziwa haya huwa yenye afya. Mingi huwa ya mgando na yenye baridi shadidi. Huwa ni mema kwa afya ya ukuzaji wa mifupa na mwili kwa ujumla.

Soda ni miongoni mwa vinywaji vitumiavyo sana ulimwenguni. Mojawapo kati ya soda zitumiwazo ni kama vile fanta na cocacola ambazo hutumika hasa katika shamra shamra hupatikana katika maduka makuu humu nchini na huuzwa kwa bei ambayo inakubalika miongoni mwa jamii.

Hili ni duka kuu. Hiki ni kitengo cha uuzaji wa mboga za majani na matunda. Sakafuni kuna marumaru. Dari la duka hili kuu, lina taa za kuangaza kwenye eneo la mboga zinazouzwa ili kumsaidia muuzaji, kuzichukua mboga azitakazo. Mboga hizi zinauzwa kwa bei tofauti tofauti.

duka hili kuu la naivas katika taifa hili mojawapo ya maduka makuu yaliyoasisiwa miaka thelathini na mitano iliyopita ina umashuhuri mkubwa kwa kuuza bidhaa kwa bei nafuu na zenye kukidhi mahitaji ya kila mmoja pasi na kuangalia kipimo wala urefu wa mfuko wao

Huu ni mnada wa nafaka. Nafaka hizi ni kama vile: mahindi, pojo, ndengu na nyinginezo. Vilevile kunalo duka la nyama ambayo inauza nyama ya mbuzi. Nyama hii huwa ni muhimu kwa afya ya binadamu.

Duka hili limejulikana kwa ofa maarufu wakati wa wikendi za kila juma. Hali hii imechangia ongezeko la wanunuzi wa bidhaa katika duka la Quickmart, nchini humu, hasa katika mji mkuu wa Nairobi. Watu wengi huvutiwa na ofa hizi za kipekee na kununua bidhaa kwa jumla, ambazo huwasaidia kukidhi mahitaji yao kwa mwezi mzima.

Vyombo mbalimbali vya mikonyo hutumika kwa shughuli mbalimbali hasa upishi na upakuaji. Vyombo hivi vinapoonekana mezani huwa vyenye mvuto wa kipekee kwani huwa vimeundwa vikaundika kwa mtindo wa kisasa wa kuhifadhi mlo na kuekeka kwa kipindi kirefu pasi na kupoa na wala baridi ghafla.

Hili ni duka la Quickmart. Ni mojawapo ya maduka makuu katika taifa letu la Kenya. Wanunuzi hufurahikia ununuzi wa bidhaa katika duka hili kutokana na usarifu mwema wa muda hasa wanapoelekea kuzichukuwa katika duka hili. Watu hufurahikia ubora wa bidhaa hizi na bei zao nafuu.

Hili ni duka kuu, hizi ni rafu za udoho udoho kunazo keki na matunda mbalimbali, matunda huwa ni sehemu muhimu katika ukuzaji wa afya ya mwili ya mwanadamu, ni vyema kula udoho udoho angalau mara moja baada ya kila mlo.

Duka hili lina rafu za maziwa aina mbili. Maziwa ya gururu au mtindi yamepangwa kwenye rafu za juu, huku maziwa manana yakiwa kwenye rafu za chini. Maziwa husaidia katika kuboresha afya ya watu wazima pamoja na watoto katika jamii.

Kwingi wa maduka humu nchini huwa na kitengo maalum cha matunda. Sehemu hii huwa na uhusiano mkubwa wa kuhakikisha kuwa kila mmoja anapokea sehemu hii muhimu ya malaji. Matunda na mboga huwa ni kiungo muhimu katika ukuzaji wa afya njema miongoni mwa wanadamu.

Hizi ni mashine za kufulia nguo. Mashine hizi maalum urahisisha ufuaji wa nguo hivyo basi kuepuka maradhi ya ngozi yanayosababishwa na chawa. Usafi wa mwili na ule wa nguoni umuimarishia mtu afya katika maisha yake ya kila siku na kila uchao.